Msichana huyu anafunzwa kwa kutumia kompyuta mpakato na mwalimu wake. Kwa kutumia teknolojia ya E-learning anaweza kupata mafunzo, kozi na habari muhimu popote alipo na kwa masaa yoyote.

Katika mazingira ya kidijitali na majukwaa ya kujifunzia mtandaoni, msichana anayeonekana ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa ameshikilia penseli, anaashiria mshikamano kati ya teknolojia na ujifunzaji ya kisasa.

Ukumbi wa mihadhara wenye viti tupu unaonyesha mazingira ya taasisi ya elimu yaliyoandaliwa kwa ajili ya kufundisha. Miundombinu kama hii hutoa nafasi kwa wanafunzi kusikiliza mihadara kua na mijadara na kujifunza kwa pamoja.

Hii ni chumba cha bweni , ambayo lina kitanda iliyopangwa kwa mpangilio unaowezesha matumizi bora ya nafasi. Sakafu ni safi na kuna mwangaza wa kutosha kutoka nje.